Biwi la takataka linalojumuisha karatasi za plastiki maganda ya miwa na ndizi na uchafu mwingineo uliotumika katika shughuli mbalimbali kando ya barabara kuu ya lami.

Wachezaji wanawake wa mpira wa mikono wanakabiliana katika mchezo huu, huku mashabiki wakiwa wakitazama na kufurahia mchezo wenyewe.